Bomba kubwa limetoka kwa muundo wa zege na kuelekezwa kwenye mfereji wa maji taka. Eneo limezungushiwa uzio wa waya na lina mimea pembeni. Muundo huu inaashiria usimamizi wa maji au uchafu.

Jengo la mahakama ya juu Kenya limeandikwa kichwa chekundu Supreme Court of Kenya. Chini yake kuna tamko kuhusu haki ya jamii ya LGBTQ kuunda vyama. Nembo ya SCC online blog ipo kona ya juu kulia.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika uwanjani wakiwa wamevaa mavazi ya aina mbalimbali. Baadhi wamesimama juu ya nyasi, mmoja akiwa na fulana ya under armer na mwingine na shati lenye rangi nyingi na kofia ya michoro. Bango la Nyayo Nation linaonekana kwa uwazi nyuma.

Kundi la watu limekusanyika karibu na meza mbao nje ya jengo la bati, baadhi yao wanaandika kwenye karatsi huku wengine wakisimama au kuketi na kushika nyaraka. Meza ina simu karatsi, na kifaa cha kufungulia.

Watu wameketi na kusimama chini ya sehemu yenye paa. Wakihusika na shughuli mbalimbali kama kuandika na kutumia kopmyuta. Meza moja imeandikwa infodesk . Ikionyesha huduma ya taarifa. Mandhari inaashiria tukio lililopangwa au huduma ya usaidizi.

Mashabiki wameketi uwanjani wakipeperusha bendera za Kenya na kuvaa jezi za michezo. Bango kubwa lenye maandishi Let's go wolf limewekwa nyuma kwenye rangi nyekundu na manjano. Wanaonekana wakishangilia kwa hamasa na uzalendo.

Mtu ameketi mbele ya kipaza sauti akiwa amevaa mavazi ya buluu na nyeupe na pete nyingi mikononi, meza ina chupa mbili za maji huku nembo ya Judiciary Service Commission na bendera zikiwa nyuma.

Watu wawili wamesimama kwenye kaunta ya huduma yenye vituo tofauti za usajili na utoaji wa hati. Maandishi kama insurance of police abstract na registration of self help groups yanaonekana.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wapo kazini wakihudumia wateja kwenye ofisi yenye kaunta kadhaa. Kila mmoja maveaa sare yenye nembo ya huduma Kenya. Mandhari ya ofisi ni safi na imepambwa kwa maputo na mapambo.

Mechi ya soka kati ya Gor Mahia na Afc Leopards iko dakika ya arubaini na mbili na matokeo ni moja moja wachezaji wa timu zote wamesimama karibu na goli, mashabiki wamejaa uwanjani.

Watu kadhaa wamesimama karibu na kompyuta huku mtu aliyevalia suti ya kijivu akielezea kitu kwenye screen . Mmoja amevaa shati jeupe lenye neno ya Huduma Kenya na wengine wanapiga picha

Watu kadhaa wanajihusisha na kujaza fomu mezani, mmoja akiandika kwa kalamu ya buluu huku mwingine akimsaidia. Karatasi nyingi zimetandazwa na fomu moja inashikiliwa mbele.

Kundi la watu wamesimama mbele ya jengo lenye bango la KENYA AFRICAN NATIONAL UNION, baadhi wakiwa na kofia nyekundu zilizoandikwa KYC. Mtu mmoja anashikilia cheti huku mtu mwingine akimsaidia au akikiwasilisha.

Watu waliovaa majoho na nywele bandia za mahakama, wanaongea na mwanaume aliyevalia suti mbele ya jengo rasmi lenye ngazi zenye zulia jekundu. Wengine waliopo pembeni wamevalia mavazi ya kitamaduni.

Watu wanahudumiwa kwenye kaunta zilizo na vioo ndani ya ofisi ya idara ya uhamiaji. Viti vimepangwa kwa safu kwa walioko kwenye foleni. Mandhari ni safi na yenye mpangilio mzuri.

Watu watano wamesimama kwenye zulia jekundu mbele ya jengo lenye nguzo watatu. Wamevalia mavazi rasmi ya mahakama, huku wawili wakiwa na suti na tai. Bendera ya Kenya na nyingine ya rangi ya kijani na njano ziko nyuma yao.

Kaunta mbalimbali za huduma kama KUCCPS , Helb na Uwezo Fund zipo ndani ya ofisi safi na yenye mpangilio wahudumu wanatumia computer kuwasaidia wateja.

Watu tisa wamesimama juu ya zulia jekundu mbele ya bango yenye nembo e na idara ya mahakama. Wanashika vijitabu vilivyofungwa na tepe wa manjano katika hafla rasmi

Wachezaji wa soka waliovaa jezi za njano na kijani wanashangilia kwa mikono juu ya kukumbatiana. Namba kama kumi na nne, ishirini na ishirini na mbili zinaonekana kwenye sare zao.

Mtoto ameketi karibu na ubao wa kuandikia upande wa kushoto. Akiwa amevaa fulana nyeupe na suruali ya waridi. Kabati la mbao katikati lina mafaili yaliyo andikwa To dispatch na To registry .

Umati mkubwa wa watu umekusanyika nje. Wengi wakimfikia mwanaume aliyevaa shati la waridi, na kofia, aliyesimama juu ya zulia jekundu . Badhi wanamsalimia kwa mkono huku bendera na mabango yakiwa nyuma.

Mashabiki wa Bandari FC, wamesimama uwanjaniwakishangilia kwa furaha, huku wakipeperusha bendera na mabango. Baadhi wamevaa fulana za bluu zenye maandishi ya Kenya Ports Authority.

Jalada la hati kutoka tume ya huduma za mahakama lina nembo ya Kenya na ya tume hiyo juu. Katikati kuna maandishi ya kijani, Judicial Service Commission na picha ya sanamu ya lady justice mbele ya rafu za vitabu.

Watu kadhaa wamesimama karibu na kompyuta huku mtu aliyevalia suti ya kijivu akielezea kitu kwenye skrini. Mmoja amevaa shati jeupe lenye neno la Huduma Kenya na wengine wanapiga picha. Tukio linaonekana kuwa la mawasilisho rasmi ya mfumo wa kiteknolojia.

Wachezaji kumi na moja wa soka wamesimama kwa picha ya pamoja uwanjani wakiwa kwenye jezi za kijani na nyeupe zenye nembo za Chapa Dimba. Mchezaji mmoja amevaa sare ya kipa ya bluu na viatu vya rangi ya machungwa.

Watu wanatumia kompyuta na kuhudumiwa katika ofisi ya huduma centre yenye alama za huduma kama nakala, skani na intaneti. Mazingira ni ya kirafiki na mpangilio wa kutoa huduma za serikali kwa ufanisi.

Kambi ya wazi yenye hema na viti vya plastiki vya buluu, jmetumika kutoa huduma za polisi. Watu watatu wanashughulikia hati za Police abstract na DCI Good Conduct, kwa kutumia kompyuta.

Mtu aliyevalia suti la buluu na tai ya waridi anazungumza kwa kipaza sauti nyuma ya mimbari. Bango na milimani high court civil division, lina picha ya huimizo na ujumbe kuhusu utatuzi wa migogoro na ulinzi wa haki.

Wachezaji wa timu ya Al-azizia wakiwa uwanjani. Baadhi wakiwa na jezi nyeusi na wengine vizibao vya njano. Namba tisa na ishirini na mbili zinaonekana wakishiriki tukio la pamoja.

Wachezaji watano wanashiriki mechi ya mpira wa kikapu ndani ya ukumbi. Mchezaji aliyevalia sare ya bluu anashika mpira huku wachezaji wa sare nyeupe wakimzuia. Mashabiki wameketi nyuma wakifuatilia mchezo.

Mikono miwili ya rangi nyeusi, imeshikana kwa salamu juu ya duara la njano, lenye mpako mwekundu. Chini yake kuna maandishi ya manjano yanayosema, "tuko pamoja." Taswira hii inaashiria mshikamano na umoja.

Watu wako ndani ya kituo cha huduma Kenya, wakihudumiwa kwenye kaunta zilizoandikwa huduma kama boma yangu na huduma services .Ukuta una nembo kubwa ya Kuduma Kenya na screen ya tangazo juu.

Watu kadhaa wamesimama ofisini huku mtu mmoja akiwa ameketi mbele ya ubao mweupe. Amevaa suti ya blue na tai nyekundu. Kamera iko kwenye tripod na kuna computer mbele yake. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi kama mahojiono au mkutano.

Watu kadhaa wamesimama karibu na uzio wakiwa kwenye mavazi rasmi ya mahakama yenye rangi nyekundu na mikwaruzo meupe, mtu aliyevaa suti anapeana mkono kwa jaji aliyevalia joho la heshima.

Mashabiki wamejaa kwenye uwanja mkubwa wakifuatilia mashindano ya riadha. Wanariadha wapo kwenye mstari wa kwanza huku wengine wakiwa pembeni. Tukio linaonekana kuwa la kipekee na lenye mvuto mkubwa.

Watu watano wamesimama nje ya jengo la njano lenye maandishi Department of Immigration Services Passport Control Office. Mmoja amevaa sare za kijeshi na wengine wamevaa rasmi. Bango pembeni linaonyesha saa za kazi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.

Kundi la watu wamesimama katika mazingira rasmi, mmoja akimkabidhi mwingine jalada la bluu. Ukuta wa kijani na bendera vinaashiria muktadha wa kitaifa au kiserikali.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya chungwa na koti jeusi. Ameinua mkono mbele ya vipaza sauti. Wengine waliovaa kofia za chungwa na mavazi rasmi wamesimama nyuma yake. Tukio linaonekana kufanyika nje likiwa na mpangilio wa kisiasa au kijamii.

Wachezaji wa soka wamekusanyika uwanjani wakisherehekea kwa mikono juu wakionekana kufurahia ushindi. Jezi zao ni nyeusi na rangi ya chungwa huku mmoja akiwa na jezi ya kijani na nyeupe. Watazamaji wako kwenye jukwaa la nyuma wakifuatilia tukio hilo.

Watu kadhaa wameketi darasani, wakitumia kompyuta za mezani kwa mafunzo ya kidijitali. Ubao wa nyuma una maandishi ya skrini. Ina picha na ujumbe wa kujifunza kwa njia ya mtandao.

Watu wawili wanapeana mikono mbele ya majaji waliovalia majoho rasmi mekundu. Yenye vipambo vyeupe na vyeusi. Tukio linafanyika nje na kuna bango la taasisi pamoja na walinzi waliovaa rasmi.

Watu wawili wanapeana mikono, huku wakishikilia jezi nyekundu yenye jina, R Silvine na namba 20. Mmoja amevaa sare ya michezo ya KDF, mbele ya bango la Ulinzi Stars FC.

Watu kadhaa wanahudumu kwenye kaunta yenye safu za kadi au nyaraka zilizopangwa kwenye trei. Wamevalia sare zenye fulana nyeupe na nyekundu pamoja na koti jeusi.

Kundi la watu wamesimama mbele ya jengo lenye maadhishi kuhusu mahakama maalumi za usuluhishi wa migogoro, wamevalia sare za rangi tofauti zenye nembo na beji , pembeni kuna mabango ya kimahakama.

Mtu aliyevalia shati la mistari anambeba mtoto aliyevaa sketi ya buluu na kijani pamoja na blausi nyeupe, karatasi inakabithiwa kutoka kwa mtu mwingine aliyevalia shati jeupe.

Mtu amesimama nyuma ya mimbari yenye nembo ya jamuhuri ya Kenya, akishuika kitabu mkononi akiwapa au kuwahutubia. Bendera mbili za Kenya zipo nyuma yake. Tukio ;linaonekana kuwa rasmi na kiserikali.

Watu waliovalia mavazi rasmi kama suti na tai wanatembea nje ya jengo lenye uzio wa chuma na madirisha kubwa, afisa wa sare yupo miongoni mwao akidokeza uwepo wa ulinzi.

Kikapu cheupe cha plastiki chenye mashimo na chapo ya kenpoly kimewekwa juu ya sakafu ya zege. Kina vipini viwili vya kubebea pembeni. Nyuma kuna mlango wa buluu na ukuta wa waridi.

Mashabiki wamejaa uwanjani wakisherekea mechi ya raga kwa shangwe na nderemo , wengi wamevalia mavazi ya timu ya Kenya yenye rangi na nembo rasmi . Viti vyekundu vinaonekana nyuma katika mandhari ya furaha.

Watu watatu wameketi mezani wakiwa wamevalia majoho rasmi ya mahakama na mikufu mieupe shingoni. Meza ina karatasi, chupa za maji na vibao vya majina, huku nyuma kukiwa na bendera ya Kenya na nyingine ya Republic of Kenya .

Watu watatu waliovaa vizibao vya njano, wamesimama nyuma ya meza yenye karatasi, kibao cha Voter Card na kifaa cha kielektroniki. Mtu mwingine aliyevalia shati la wekundu na nyeupe pamoja na barakoa amesimama mbele yao.

Mtu amesimama mikono ikiwa imevukwa huku akiwa amevaa gauni jekundu. Maandishi yanasema I stand for peace na honorable Rachel Shebesh mama nai jenga nai.

Watu wanatembea barabarani wakiwa na bango kubwa la kampeni, lenye picha ya mwanasiasa aliyevalia suti na tai. Maandishi, Raila Kalonzo 2017, na mabadiliko ni sasa, yanaonekana kwenye bango.

Wanamichezo wa kike waliyovalia sare za buluu na soksi nyeusi, wamesimama kwa pamoja wakijadaliana. jezi zao ina maandishi PU QUEENS FC na namba kama 10 na 11.

Wachezaji wawili wa soka wapo uwanjani, mmoja akiwa kwenye sare ya buluu na mweupe, mwengine kwenye jezi la machungwa na nyeusi , mchezeji aliyejeruhiwa anaonekana akiumia kutokana na mkao wa mwili na uso wake.

Wafanyikazi wawili wa huduma Kenya wanahudumia wateja kwenye kaunta yenye komputa. Mteja mmoja ameketi akiwa na koti la kama kamoflaji na skafu ya manjano. Mabango ya nyuma yanatangaza huduma bora za serikali kwa wananchi.